Muonekano wa chupa ya dawa ya mifugo iliyo katika duka la kutolea huduma ya bidhaa za kilimo pamoja na dawa ya mifugo, tayari kwa kuuzwa kwa wateja wanaohitaji bidhaa hizo.

Muonekano wa ndani ya duka la bidhaa za kilimo pamoja na dawa za mifugo ukionyesha msimamizi wa duka hilo, pamoja na bidhaa mbalimbali za kilimo na dawa za mifugo zinaozopatikana katika duka hilo.

Muonekano wa nje wa duka la bidhaa mbalimbali za kilimo pamoja na dawa za mifugo, ukionyesha mtoa huduma katika duka hili akimpa maelekezo fulani mteja wa kike anayehitaji huduma ya bidhaa mbalimbali za kilimo na dawa za mifugo.

Dawa ya mifugo, inayotumika kutibu magonjwa ya aina mbalimbali ya mifugo, kama vile; paka au mbwa wadogo, katika sekta ya dawa za mifugo pamoja na bidhaa za kilimo.

Muonekano wa ndani ya duka la bidhaa za kilimo pamoja na dawa za mifugo, ukionyesha dawa mbalimbali za mifugo na dawa zinazotumika kwenye kilimo zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye makabati.

Muonekano wa ndani ya duka la bidhaa mbalimbali za kilimo pamoja na madawa ya mifugo, kukionyesha dawa mbalimbali za mifugo zikiwa katika mpangilio mzuri ikiwa tayari kwa kuuzwa kwa wateja wanaohitaji dawa hizo.

Muonekano huu wa paketi ya kilo moja ya chakula cha mifugo aina ya mbuzi, kilichofungashwa kwa ustadi mzuri; tayari kwa kuuzwa kwa mteja anayehitaji huduma ya chakula hicho cha mbuzi na kondoo.

Muonekano wa chupa ya dawa ya mifugo inayotumika kuondoa wadudu wanaotambaa kama vile; kupe kutoka kwenye miili ya mifugo, kama vile ng'ombe na mifugo mingine.

Muonekano wa boksi na chupa ya dawa za mifugo, dawa zinazotumika katika matibabu ya magonjwa mbalimbali ya mifugo ikiwemo ng'ombe, mbuzi, farasi na mifugo mingine.

Muonekano wa nje wa duka la kilimo na madawa ya mifugo duka linalotumika kutoa huduma ya madawa ya kilimo na mifugo kwa wateja mbalimbali wa kilimo na ufugaji.

Muonekano wa dawa ya vidonge kwa ajili ya mifugo mahususi kwa kutibu magonjwa ya mifugo aina ya mbwa, inayotumika kwa njia ya kumeza kwa mnyama mwenye ugonjwa husika.

Muonekano wa magunia ya mbolea yanayotumika katika kilimo, ili kuweza kukuza mazao kwa ubora unaohitajika kwa kiwango kizuri cha kufanya mazao kukua kwa ustawi.

Dawa ya mifugo aina ya "nexgard" ambayo ni dawa ya vidonge kwa ajili ya mifugo aina ya mbwa, inayotumika kuondoa wadudu watambao katika miili ya mbwa.

Pakiti ya kilo moja ya chakula cha kuku wa hatua mbalimbali, ikiwemo vifaranga na broila kinachotumika kuwaongezea virutubisho mbalimbali katika miili yao.

Dawa inayotumika na wataalamu wa afya na tiba za mifugo, kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali yanayo wakumba mifugo, kwa njia ya kuchoma kwa sindano.

Shamba kubwa la mmea wa kibiashara wa nyanya likionekana kuzalisha mmea huo kwa wingi, ili kukidhi mahitaji mbalimbali ya kibiashara na matumizi ya kawaida ya zao hilo la kibiashara kwa watu mbalimbali wanaolihitaji zao hilo.

Shamba kubwa la zao la kibiashara la viazi mviringo likionekana kuvunwaa na wakulima mbalimabli wakike na wa kiume, na kuweka zao hilo tayali kwa ajili ya usafirishaji kutoka eneo hilo kwenda eneo lingine.

Wakulima wawili wakiume na wa kike wakionekana kuendelea na shughuli zao za kilimo, zinazohusisha uvunaji wa zao la kibiashara la mahindi kutoka kwenye shamba la zao hilo.

Mwonekano wa wakulima mbalimbali wa kiume ,wakiendelea na shughuli ya uvunaji mazao ya kibiashara ya mahindi, ili kuweka tayari mahindi hayo kwa ajili ya kufanya biashara na wateja mbalimbali wanao hitaji bidhaa hiyo.

Muonekano wa shamba kubwa la zao la kibiashara la papai, ukionyesha mpangilio mzuri wa miti ya matunda hayo katika shamba la mmea huo wa kibiashara wa papai.

Muonekano wa wakulima mbalimbali wa kiume na wa kike, wakiendelea na shughuli ya kuchambua vitu visivyofaa kutoka kwenye zao la kibiashara la kahawa, ili kuliweka tayari kwa kuuza au matumizi mengine.

Shamba kubwa la zao la kibiashara la nyanya likionekana lastawisha kwa wingi zao hilo na nyanya. Ili kukidhi mahitaji ya kibiashara na matumizi binafsi katika maisha ya kawaida.

Muonekano wa shamba kubwa linalojumuisha wakulima mbalimbali wakike na wakiume wakiendelea na shughuli za mavuno ya zao la kibiashara la viazi.

Muonekano wa shamba kubwa la zao la kibiashara la viazi, inayojumuisha wakulima mbalimbali wa zao hilo, wakiendelea na shughuli za kuvuna zao la viazi kutoka kwenye shamba hilo.

Wakulima mbalimbali wakike na wakiume wakiendelea na shunguli ya upakiaji wa zao la kibiashara la ndizi, tayari kwa Usafirishaji wa zao hilo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine

Shamba kubwa la kisasa la zao la kibiashara la papai, linalotumika kwa ajili ya matumizi ya chakula pamoja na biashara kwa ajili ya kutengeneza kipato.

Soko kubwa lililosheni wakulima mbalimbali wa zao la kibiashara la mahindi, wakiendelea na shughuli zao za upakiaji na ufugaji wa zao la mahindi.

Muonekano wa mkulima wa Zao la kibiashara la nanasi akiwa kwenye shamba la mananasi akionyesha baadhi ya mavuno ya Zao hilo kutoka kwenye shamba lake.

Shamba kubwa la zao la kibiashara la nyanya linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa nyanya kwa wingi kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Wakulima wa zao la kibiashara la nyanya akionyesha mazao ya nyanya katika shamba lake hilo la nyanya

Muonekano wa shamba kubwa la mimea ya kibiashara aina ya ndizi, linalo tumika kwa ajili ya uzalishaji wa mimea hiyo kwa ukubwa kwa ajili ya kufanya biashara ya zao hilo.

Muonekano wa zao la kibiashara la viazi vikiwa vimepakiwa kwenye magunia, tayari kwa usafirishaji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Muonekano wa shamba la mboga, linalojumuisha mkulima wa mboga hizo, zinazotarajiwa kuuzwa kwa ajili ya biashara, kwa wateja watakaohitaji zao hilo.

Wakulima kadhaa wa jinsia za kike wakiendelea na shughuli zao za upakiaji wa zao hilo la kibiashara la viazi kwenye magunia, kuweka tayari kwa ajili ya usafirishaji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Mwanamke mmoja mkulima wa zao la kibiashara la kahawa akiendelea na uvunaji wa zao hilo katika mojawapo ya mti wa zao hilo kwenye shamba lake.

Wakulima mbalimbali wa jinsia ya kiume wakiendelea na mavuno ya zao la kibiashara la mahindi kutoka kwenye shamba lao kubwa la zao la mahindi.

Muonekano wa shamba la mazao ya kibiashara aina ya mahindi, ikimuonyesha mkulima wa zao hilo akiendelea na kupakia baadhi ya mavuno ya mahindi, tayari kwa ajili ya kusafirisha kutoka eneo moja kwenda eneo lingine.

Muonekano wa shamba la matunda aina ya pashen likijumuisha mkulima wa kike, ambaye anaonyesha baadhi ya matunda aliozalisha kutoka kwenye shamba hilo la tunda la kibiashara la pasheni.

Muonekano wa kichanja kilichotundikwa mmea wa kibiashara wa mahindi, ili yaweze kukauka na kuwa tayari kwa ajili ya kupakia na kusafirishwa kwa ajili ya biashara.

Muonekeno pembezoni mwa shamba la zao la kibiashara la mahindi, ikionyesha baadhi ya mahindi yaliyovunwa yaliyotengwa pembeni ya shamba hili. Na mkulima mmoja wa jinsia ya kike akionekana pembezoni mwa shamba hilo.

Wanawake mbalimbali wenye rika tofauti wakiendelea na uvunaji wa zao la biashara la karanga

Muonekano wa shamba kubwa la zao la kibiashara la chai ukijumuisha wakulima wawili wa kiume wanaoendelea na shughuli za uvunaji wa zao la chai.

Wakulima mbalimbali wa kike na wa kiume wa zao la kibiashara la ndizi, wakiendelea na shughuli zao za uuzaji wa zao hilo katika soko.

Muonekano wa shamba la zao la kibiashara la vitunguu; ukijumuisha wakulima mbalimbali wa zao hilo, wakiendelea na shughuli ya kupakia zao hilo kwenye gari kwa ajili ya usafirishaji.

Muonekano wa mkulima wa zao la kibiashara la papai akiwa kwenye shamba lake la mazao ya papai akiendelea na shughuli zake na kawaida ya wakulima wa zao hilo.

Muonekano wa shamba la zao la kibiashara la vitunguu, mara baada ya kuvuna kutoka kwenye mashina ya zao hilo, na kuweka tayari kwa usafirishaji na upakiaji wa zao hilo.

Muonekano wa shamba kubwa la kilimo cha zao la papai, unaomjumuisha mkulima wa eneo hilo, akiendelea na shughuli zake za uzalishaji wa zao hilo la papai.

Shamba kubwa la migomba linalojumuisha mazao aina ya Ndizi ambayo Yako tayari kwa ajili ya mavuno, kwa ajili ya chakula na biashara.

Shamba kubwa linalojumuisha mimea aina ya ndizi ambayo hutumika kwa matumizi ya chakula kwa kawaida na matumizi kwa ajili ya biashara kutengeneza kipato.

Wafanyakazi mbalimbali wa kike kwa wa kiume wakionekana, kupakia matunda aina ya nanasi katika maboksi, kwa ajili ya usafirishaji kutoka eneo moja kwenda eneo lingine.

Mkulima wa zao la kabichi akionekana pamoja na mzigo mkubwa wa zao hilo la kabichi, ambazo zimeshavunwa na zipo tayali kwaajili ya kusafirishwa kwenda kwenye masoko kwaajili ya biashara.

Wakulima mbalimbali wa kike na wa kiume wakiendelea na shughuli ya upakiaji wa zao la kibiashara la nyanya, ili kuziweka tayari kwa usafirishaji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

mwonekano wa Shamba la mchele ukijumuisha wakulima watatu wa jinsia ya kiume wakiwa pamoja na mashine ya kilimo ya trekta kwenye shughuli zao za kilimo

Wakulima mbalimbali wakiendela na shughuli zao za kilimo, wakionekana kuandaa miche ya miti ya aina mbalimbali katika shamba maalumu la kisasa.

Wakulima kadhaa wa jinsia ya kiume wakiendelea na shughuli zao za kilimo, za kuandaa miche ya mimea mbalimbali kwenye mashina ya kitaalamu yaliyojazwa kwa udongo wenye rutuba, tayari kwa kwenda kupanda miche hiyo.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume wakiendelea na shughuli ya uvunaji na upakiaji wa zao la viazi vitamu kwenye makreti mbalimbali, tayari kwa usafirishaji kutoka shambani kwenda sehemu nyingine.

Muonekano wa gari la aina ya trekta likiwa pamoja na mashine ya kilimo, inayotumika kwa ajili ya ukusanyaji wa majani kutoka kwenye shamba lililovunwa, au shamba linaloandaliwa kwaajili ya kilimo cha zao fulani.

Muonekano wa gari aina ya trekta lenye mashine maalumu ya kilimo inayotumika kuandaa mashamba kwa ajili ya kupanda mimea mbalimbali. Gari hilo likiendelea na shughuli ya kuandaa shamba kwa ajili ya kilimo cha mazao mbalimbali.

Muonekano wa mashine ya kisasa ya kilimo inayotumika kuhamisha matuta pamoja na mashine ya kisasa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ndani ya shamba la kisasa.

Mkulima akiendesha mashine ya kilimo inayotumika kuandaa mashamba kwa ajili ya kilimo cha mazao mbalimbali, mashine hiyo ya kisasa inatumika kulima au kutengeneza mashimo kwa ajili ya kupandia mbegu za mazao mbalimbali.

Muonekano wa mashine ya kilimo inayotumika kunyoosha kimo cha majani katika shamba lenye kuweza kutengeneza muonekano mzuri na nadhifu.

Muonekano wa mashine za kisasa za kilimo zikiendelea na shughuli ya kuhamisha matuta ya kisasa, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ndani ya shamba la kilimo cha kisasa.

Muonekano wa shamba kubwa sana ya kutosha ukijumuisha mashine ya aina ya trekta ukiendelea na ukusanyaji wa katika shamba hilo.

Muonekano wa trekta lenye mashine ya kilimo inayotumika kuandaa shamba kwa ajili ya kupanda mazao ya aina mbalimbali.

Muonekano mashine katika shamba la mboga inayotumika katika shamba hilo la kisasa

Mashine ya kilimo inayotumika kupuliza au kunyunyiza dawa kwenye mimea mbalimbali, ikiwemo mimea ya mbogamboga; katika kilimo cha kisasa na kilimo cha mazao ya aina mbalimbali.

Muonekano wa shamba linaloendelea kuandaliwa na mashine ya kilimo aina ya paratila ili kuliweka shamba hilo tayari kwa kilimo cha mimea mbalimbali.

Mashine ya kilimo aina ya pawatila, inayotumika kuandaa mashamba kabla ya upandaji wa mbegu ya mimea mbalimbali katika kilimo cha kisasa.

Muonekano wa ndani ya maabara ya kisasa ya kilimo yenye mashine za kilimo, zinazotumika kuhamisha mazao au mimea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ndani ya shamba hilo.

Mashine ya kilimo inayotumika kusogeza matuta madogo madogo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, katika mashamba ya kisasa ya kilimo.

Muonekano wa mashine za kisasa za kilimo zinazotumika kusogeza, ama kuamisha mimea mbalimbali katika mashamba ya kisasa ya kilimo cha kisasa.

Muonekano wa mashine ya kilimo, inayotumika katika shughuli za kuzalisha mazao mbalimbali; kama vile kuandaa mashamba kwa ajili ya kilimo cha mazao ya aina tofauti.

Muonekano wa mkulima katika mojawapo ya mashine za kilimo aina ya trekta akiendelea na shughuli za kuandaa shamba kwa ajili ya kilimo cha mazao mbalimbali.

Muonekeno wa mashine ya kilimo inayotumika kusogeza matuta ya kisasa, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine katika mashamba ya kisasa ya kilimo.

Muonekano wa mashine ya kilimo aina ya trekta, lililoundwa kisasa kwaajili ya shughuli mbalimbali za kilimo, katika mashamba ya mimea mbalimbali.

Kifaa maalumu kitumiwacho na wakulima katika mashamba ya kisasa, kwa ajili ya kusogea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na kufikia maeneo ya juu kwa ajili ya uvunaji au shughuli nyingine za kilimo, ndani ya shamba la kisasa.

Wakulima wawili wa kiume wakiendelea na maandalizi ya shamba kwa kutumia kifaa aina ya trekta katika maandalizi ya shamba, kwajili ya kufanya shughuli za kilimo.

Muonekano wa bwawa lililozungukwa na mawe pamoja na mimea mbalimbali, inayotumika kwa ajili ya ufugaji samaki katika nyumba ya kuishi watu kwa lengo la urembo au maonyesho.

Muonekano wa ndani ya chombo cha kuhifadhiwa na kufugia samaki wanaotumika kwa maonyesho ama urembo. Chombo hicho kimeundwa kwa vyoo ili kuhifadhia samaki hao, na kuonyesha muonekano mzuri kwa samaki hao.

Chombo maalumu, kilichoundwa kwa vyoo kwa ajili ya kutunzia na kufugia samaki wa aina mbalimbali wanaotumika kwa ajili ya maonyesho au urembo.

Mabwawa kadhaa ya samaki yanayotumika kwajili ya ufugaji wa samaki kwa malengo ya uzalishaji mkubwa, kwa ajili ya kulisha viwanda kwa malighafi ya kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Chombo maalumu kilichoundwa kwa vioo kwa ajili ya utunzaji na ufugaji wa samaki wa maonyesho, kwa ajili ya urembo wa sehemu mbalimbali.

Muonekano wa chombo maalum cha kuhifadhia na kufugia samaki wanaotumika kwania ya maonyesho au urembo. Chombo kilichotengenezwa kwa kutumia vioo kuwezesha watazamaji kuona kwa ukaribu.

Chombo kikubwa kilichoundwa kwa kioo kinachotumika kutunza na kufuga samaki, kwa ajili ya urembo na maonesho.

Chombo maalumu kwa ajili ya kuhifadhi na kutunzia na kufugia samaki kilichoundwa kwa vioo kwa ajili ya kilimo cha samaki wa urembo au wa maonyesho.

Boksi maalumu lililoundwa kwa vioo mahususi kwa ajili ya kuhufadhia samaki, wanaotumika kwa ajili ya maonyesho au urembo.

Bwawa maalumu lililoundwa kwa kusudi la kufuga samaki wa aina mbalimbali, kwa ajili ya chakula na biashara.

Mwonekano wa nje ya duka linalotumika kufanya biashara ya uuzaji wa bidhaa za chakula ikiwemo mchele, maharage na vyakula vinginevyo.

Muonekano wa mandhari ya msitu wa asili, unaonekana kuwa na miti ya aina mbalimbali pamoja na majani yaliyoota kwa asili katika msitu huo.

Muonekano wa madhari ya msitu unaojumuisha miti mingi ya aina tofautitofauti, pamoja na bwawa dogo la maji na uoto wa majani ya asili.

Mkufunzi wa elimu misitu akionekana kutoa maelekezo kwa baadhi ya wananchi wakiume na wakike, mbele yao kukiwa na aina mbalimbali ya miche ya miti, inayotarajiwa kupandwa sehemu mbalimbali.

Mwanaume mmoja wa umri wa makamu akiendelea na shughuli za uzalishaji wa miche ya miti mbalimbali, inayotumika kwa ajili ya kuzalisha miti kwa ajili ya kupanda misitu.

Msitu wa asili unaojumuisha miti ya aina mbalimbali, pakiwemo na mto unaotiririsha maji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Muonekano wa mashina ya kisasa yanayotumika katika kilimo cha kihaidroponiki, ama kilimo cha maji kilimo kinachofanywa bila kutumia udongo.

Mashina ya kisasa yaliyoundwa kitaalamu kwa ajili ya kufanyia kilimo ya kiahydroponi ama kilimo cha maji. Kilimo kinachofanywa bila kutumia udongo.

Shina kubwa la kisasa, linalotumika katika kilimo cha haidroponi ama kilimo cha maji kinachofanywa bila kutumia udongo, kukuza mimea ya aina mbalimbali.

Mwonekano wa mashina ya kisasa ya mboga yanayotumika katika kilimo cha ki "haidroponiki", ama kilimo cha maji kilimo kinachofanywa bila kutumia udongo.

Muonekano wa shamba la kisasa unaojumuisha wakulima wawili wa jinsia ya kiume, wakiendelea na shughuli zao za kilimo katika shamba hilo lenye mifumo ya kihaidroponi, au kilimo cha maji kinachofanyika bila kutumia udongo.

Mashina ya kisasa, yanayotumika kwa ajili ya kilimo cha kihaidroponiki ama kilimo cha maji, kilimo kinachofanyika bila kutumia udongo, kukuza mazao ya aina mbalimbali.

Muonekano wa matuta ya mboga yaliyoundwa kwa kisasa kwa ajili ya utekelezaji wa kilimo cha haidroponi au kilimo cha maji, kilimo kinachofanyika bila kutumia udongo.

Muonekano wa shina la kisasa linalotumika katika kilimo cha haidroponi ama kilimo cha maji. Kilimo kinachotumika kukuza mimea mbalimbali bila kutumia udongo.

Muonekano wa mashine ya kisasa inayotumika katika kilimo cha haidroponi, ama kilimo cha maji kinachofanywa bila kutumia udongo.

Muonekano wa mashine ya kisasa yanayotumika katika kilimo cha haidroponi, kukuza mimea mbalimbali katika kilimo hicho cha maji bila kutumia udongo.

Muonekano wa shamba la kisasa la mimea ya aina ya mboga, lililoundwa mahususi kwa kufanyia kilimo cha kihaidroponiki au kilimo cha maji, kilimo kinachohusisha ukuzaji wa mimea mbalimbali bila kutumia udongo.

Shamba la kisasa la mboga lililoundwa kwa ajili ya kufanyia kilimo cha kihaidroponi au kilimo cha maji, kilimo kinachofanywa bila kutumia udongo.

Muonekano wa mashina mbalimbali ya mboga, yaliyoundwa kwa ustadi, kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya kilimo cha kihaidroponiki au kilimo cha maji kinachofanywa bila kutumia udongo.

Muonekano wa shamba la kisasa, linalotumika kuzalisha mboga kwenye kilimo cha maji au kilimo cha haidroponi. Kilimo cha kitaalamu, kinachotumika kuzalisha mazao bila kutumia udongo.

Shamba la kisasa lililoundwa mahususi kwa kilimo cha kihaidroponiki ama kilimo cha maji, ili ni kustawisha mazao ya mboga.

Muonekano wa shina la kisasa, linaloashiria ukilima wa kihaidropiniki au ukilima wa kilimo cha maji, unaotumika kukuza mazao mbalimbali bila kutumia udongo.

Mwonekano wa mimea iliyopandwa katika kilimo cha maji, au kilimo cha kihaidroponi kilimo kinachofanywa bila kutumia udongo.

Muonekano wa shamba la kihaidrponiki au shamba la kilimo cha maji, kilimo kinachofanywa bila kutumia udongo ili kuzalisha mimea mbalimbali ikiwemo mboga.

Muonekano wa shina maalumu linalotumika katika kilimo cha maji au kilimo cha haidroponi, kinachotumika kuzalisha mazao ya aina mbalimbali ikiwemo mboga.

Muonekano wa chombo maalumu, kinachotumika katika kilimo cha kihaidroponi, ama kilimo cha maji. Kinachotumika kukuza mimea bila kutumia udongo.

Mkulima wa mazao ya mbogamboga akionyesha baadhi ya mavuno aliyoyapata kutoka kwenye shamba la mboga mboga lakini haidroponiki kilimo cha maji, ambacho hufanywa bila kutumia udongo.

Shamba kubwa la kisasa la kilimo cha nyanya linaloashiria kilimo cha viwanda kwa ajili ya uzalishaji mkubwa wa zao la nyanya, kwa ajili ya malighafi za viwandani.

Muonekano wa gari kubwa aina ya lori pamoja na mashine ya kilimo inayotumika kwa shughuli za uvunaji zikionekana kuendelea na shughuli za kilimo cha viwanda katika hatua ya uvunaji.

Wakulima wawili wa jinsia ya kike wakiendelea na shughuli za uvunaji wa zao la chai, hii ikiashiria kilimo cha viwanda cha mmea wa chai. Kilimo kinachofanywa kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya malighafi katika viwanda mbalimbali vya chai.

Shamba kubwa lenye mimea ya kabichi, iliyopandwa kwa ustadi wa hali ya juu ikiashiria viwanda cha zao la kabichi linalotumika kulisha viwanja kwa kiasi ya kabichi.

Mashine ya kisasa, inayotumika kusaga zao aina ya nyanya katika kiwanda, ili kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula zinazotokana na nyanya. Hii inaashiria kilimo cha viwanda katika uzalishaji wa bidhaa mbalimbali.

Mkulima wa zao la kibiashara na vitunguu, akiendelea na mavuno ya zao hilo, ambalo huashiria kilimo cha viwanda, kichachofanywa ili kuzalisha malighafi ya kulisha viwanda mbalimbali.

Muonekano wa shamba la kisasa pamoja na wakulima wawili wa kiume wakiendelea na shughuli za uzalishaji katika kilimo cha viwanda.

Muonekano wa shamba la kisasa la uyoga linalotumika kuzalisha uyoga kitaalamu na kwa wingi, kwa ajili ya kulisha viwanda malighafi ya uyoga.

Muonekano wa mashamba ya kisasa, yajulikanayo kama "Green house", ukionekana kuandaliwa kwa ustadi, kwa ajili ya kilimo cha viwanda, yenye kuzalisha malighafi tofauti tofauti.

Muonekano wa ndani ya shamba la kisasa, linaloashiria kilimo cha viwanda, kinachohusisha uzalishaji wa mazao mbalimbali, yatakayotumika kama malighafi kwenye viwanda tofauti tofauti.

Muonekano wa shamba la mboga unaoashiria kilimo cha viwanda kwa ajili ya uzalishaji wa malighafi za kutosha, kulisha viwanda mbalimbali vinavyohitaji malighafi hizo kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa tofauti.

Mwonekano wa shamba kubwa la ndizi linaloashiria kilimo cha viwanda, kwa maana ya uzalishaji mkubwa wa ndizi ili kulisha viwanda malighafi ya mimea hiyo, kwa ajili ya kutengeneza chakula na bidhaa nyingine.

Muonekano wa shamba kubwa la zao la maharage linaloashiria kilimo cha viwanda kwa ajili ya uzalishaji wa zao la maharage, utakao tumika kulisha viwanda malighafi ya zao hilo kwa ajili ya kutengeneza vyakula na bidhaa nyingine.

Shamba maalumu la kisasa linalotumika kwa kilimo cha viwanda cha mazao mbalimbali ya mbogamboga, ili kuweza kulisha viwanda malighafi kwa ajili ya kuzalisha bidhaa mbalimbali.

Banda kubwa la mifugo ya aina ya kuku linaloashiria kilimo cha viwanda kinachozalisha kuku wengi kwa ajili ya malighafi ya kutengeneza nyama kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Shamba kubwa la mimea ya aina ya kabichi inayoashiria uzalishaji mkubwa wa zao hilo kwa ajili ya kulisha viwanda mbalimbali vya kuchakata mali ghafi zitokanazo na mazao ya kabichi.

Banda kubwa la kisasa, linalotumika kwa ufugaji wa ng'ombe wa kisasa, kwa ajili ya matumizi ya kibiashara.

Mkulima wa kilimo cha nyanya akiendelea na shughuli zake za kilimo cha nyanya kwajili ya uzalishaji mkubwa, unaotosheleza kulisha viwanda.

Muonekano wa shamba kubwa linalo tumika kufanya uzalishaji wa zao la chai, unaoashiria kilimo cha viwanda katika uzalishaji wa zao la chai.

Shamba kubwa linaloashiria kilimo cha viwanda katika uzalishaji wa mboga mboga, kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya uzalishaji kwenye viwanda.

Muonekano wa shamba kubwa la kisasa linalojumuisha mfumo wa kisasa wa umwagiliaji. Shamba hilo linalotumika kwa uzalishaji wa mazao mbalimbali ikiwemo mboga.

Mwonekano wa shamba la kisasa, lililoundwa kwa mfumo wa matuta na kutengenezwa mfumo wa umwagiliaji wa kisasa, kwa kutumia mabomba marefu ya plastiki.

Shamba la kilimo cha mimea tofauti, limeonekana kuandaliwa kwa ustadi wa hali ya juu huku likiwekwa mifumo ya umwagiliaji kwa njia ya matone.

Mwonekano wa shamba la mimea ya mboga, lililoundwa kwa kujumuisha mfumo wa umwagiliaji kwa kutumia mabomba.

Muonekano wa shamba la kisasa lililoundwa kwa mfumo wa matuta, na uliyojumuisha mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya mtoni unaotumika kwa ajili ya kilimo cha mboga mbalimbali.

Muonekano wa shamba la kisasa, lililoandaliwa kwa mfumo wa matuta. Na kuwekwa mfumo mzuri wa kisasa wa umwagiliaji, kwa ajili ya kukuza mimea ya aina mbalimbali.

Muonekano wa shamba kubwa la kisasa, lililoundwa pamoja na mfumo maalumu wa umwagiliaji wa mimea mbalimbali katika shamba hilo.

Muonekano wa shamba kubwa, llilo andaliwa kitaalamu na kujumuisha mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa mazao mbalimbali.

Mfumo maalumu ulioandaliwa kisasa kwa ajili ya lengo la upandaji wa mazao mbalimbali kama vile:mbogamboga, matunda na mazao mengine mbalimbali.

Muonekano wa mandhari nzuri yenye miti na uoto wa asili, inayotumika kama kivutio cha watalii kutoka sehemu mbalimbali ndani na nje ya nchi husika.

Mandhari nzuri inayojumuisha uoto wa asili wa majani na mimea mbalimbali pamoja na miti ya aina mbalimbali yenye muonekano mzuri na wa kuvutia.

Mandhari nzuri ya mbuga ya wanyama, ikionyesha uoto wa asili pamoja na miti ya aina mbalimbali pamoja na wanyama ikiwemo swala.

Muonekano wa mandhari nzuri inayojumuisha mto mwembamba unaotiririsha maji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Muonekano huo wa mandhari unajumuisha uoto wa asili pamoja na miti ya aina mbalimbali.

Mandhari nzuri iliyojumuisha mto unaotiririsha maji, pamoja na miti ya aina mbalimbali pamoja na majani na uoto mwingine wa asili.

Muonekano nadhifu wa mandhari, yenye uoto wa asili, pamoja na miti ya aina mbalimbali, na mawe na miamba ya aina tofauti, inayotumika kama kivutio cha watalii.

Mandhari nzuri ya kipindi cha kiangazi inayoonyesha milima na mabonde mbalimbali, pamoja na miti ya aina tofauti, pamoja na uoto wa asili unaotengeneza muonekano mzuri kwa ajili ya kuvutia watalii mbalimbali.

Mandhari nzuri, ikiwaonyesha muonekano wa juu wa bwawa kubwa la maji, liliyojengwa kwa ukuta imara na kuzungukwa pamoja na uoto wa asili na udongo mfinyanzi pamoja na majani ya aina tofauti tofauti.

Mandhari nzuri inayojumuisha miti pamoja na uoto mnene wa asili, mandhari inayotumika kwa ajili ya kutazama mawio na machweo ya jua. Kama sehemu ya utalii.

Mandhari nzuri yenye miti ya aina mbalimbali pamoja na majani ya kijani, na uoto wa asili unaoashiria mazingira mazuri ya utulivu.

Mandhari nzuri ya milima inayojumuisha barafu pamoja na aina tofautitofauti za majani na uoto mwengine wa asili.

Mandhari nzuri ikijumuisha miamba pamoja na majani ikimuonyesha mtalii wa jinsia ya kike, akitembelea mandhari hiyo kwenye shughuli za utalii.

Mandhari nzuri inayojumuisha bwawa kubwa la maji miamba pamoja na majani na uoto mwingine wa asili.

Mandhari nzuri ijumuishayo mto unaotiririsha maji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Uliozungukwa na mimea mbalimbali pembezoni, ambao hutengeneza muonekano mzuri.

Mandhari nzuri ijumuishayo milima na mabonde pamoja na uoto wa asili, uliopo katika eneo la wazi lenye uoto wa asili wa kijani katika kipindi chote cha mwaka.

Mandhari nzuri inayojumuisha ziwa na maeneo mbalimbali yaliyozunguka ziwa hilo yenye uoto wa asili wa majani ya kijani.

Mandhari ya uoto wa asili wa majani, pamoja na milima na mabonde, unaojumuisha nyumba ya makazi ya watu pamoja na mimea mingine.

Mandhari nzuri inayoonyesha mlima mrefu zaidi Afrika mlima Kilimanjaro, mlima upatikanao katika mkoa wa Kilimanjaro, Tanzania. Ukiambatana na miti mbalimbali na uoto wa asili wa majani ya aina mbalimbali.

Mandhari nzuri inayojumuisha bwawa la maji masafi, pembezoni kukiwa na uoto wa asili pamoja na miti ya aina mbalimbali katika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya uoto asilia ukijumuisha miti ya aina mbalimbali, pamoja na majani yanayoonekana kwenye eneo la wazi ambayo inapatikana maeneo ya mbugani.

Muonekano mzuri wa mandhari ya mbugani, mbuga inayojumuhisha wanyama mbalimbali ikiwemo punda milia na wanyama wengineo, inayojumuisha pia uoto wa asili wa majani pamoja na miti ya aina mbalimbali.

Mandhari safi, inayo jumisha uoto wa asili, pamoja na; miti, makazi ya watu, milima na mimea mingine mbalimbali, inayopatikana katika eneo hilo.

Muonekano wa mandhari nzuri yenye uoto wa asili hujumuishao majani ya aina tofautitofauti, pamoja na mto unaotiririsha maji, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Mandhali nzuri ijumuishayo milima na mabonde yenye uoto asilia wa kijani, unaoonyesha makutanao ya ardhi na mawingu ambao hutengeneza muonekeano mzuri kwa ajili ya utalii.

Mandhari nzuri ya mazingira halisia unaoonyesha uota wa asili, miti, majani pamoja na bwawa la maji masafi katika eneo la wazi.

Muonekano wa mazingira ya nje ya mji ujumuishao: miti, majani na mimea mbalimbali, inayopatikana nje kidogo ya mji na makazi ya watu.

Muonekano katika eneo la wazi, lenye mazingira yanayojumuisha ziwa pamoja na miti ya aina mbalimbali ya uoto wa asili.

Mandhari nzuri ya mazingira ikionyesha uoto wa asili wa majani, mawe pamoja na mto unaotiririsha maji masafi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Mwonekano wa mazingira halisia unaojumuisha miti ya aina mbalimbali na uoto wa asili pembezoni mwa barabara, inayotoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Muonekano wa mazingira unaojumuisha uoto wa asili, ikiwemo mto unaotirisha maji kutoka pande moja kwenda pande nyingine.

Muonekano wa wafugaji wawili wanawake, wakiwa pamoja na mnyama mbuzi wakiwa wanendelea na shughuli ya kuweka alama katika sikio la mbuzi huyo, hii ikiashiria kilimo cha ufugaji wa mbuzi.

Muonekano wa banda kubwa la mifugo aina ya mbuzi, linaloashiria ufugaji wa mifugo hiyo kwa malengo ya kupata bidhaa za nyama pamoja na maziwa.

Muonekano wa banda la mifugo aina ya ng'ombe iliyoundwa kwa kutumia mbao za miti mbalimbali pamoja na bati, banda linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa ng'ombe.

Muonekano wa eneo kubwa la wazi likijumuisha ufugaji pamoja na mifugo aina ya bata, likionyesha mfugaji huyo akiendelea na shughuli ya malisho ya mifugo hao.

Banda kubwa la mifugo aina ya kuku, linaloashiria ufugaji wa kisasa wa mifugo ya aina ya kuku, likionyesha aina tofauti za kuku wakipata malisho.

Muonekano wa banda la kuku, unaojumuisha wafugaji wawili, (wa kike na wa kiume), wakiendelea kufanya malisho ya mifugo yao, katika banda hilo la kuku.

Shamba kubwa la mimea mbalimbali, linalotumika kwa uzalishaji wa mbegu za mimea, hii ikiashiria kilimo cha mbegu katika mashamba ya kisasa yenye mifumo mbalimbali ya umwagiliaji .

Mashina mbalimbali ya kukuza mbegu za mimea ya aina mbalimbali, ikiashiria kilimo cha mbegu zinazozalishwa kwa ajili ya matumizi ya kilimo cha mimea mbalimabli.

Muonekano wa paketi mbalimbali za mbegu za mimea ya maharage, ukiashiria zao la kilimo cha mbegu, ambazo hutumika na wakulima, kwaajili ya uzalishaji wa zao la maharage.

Muonekano wa pakiti ya mbegu ya mboga aina ya spinachi, ikiashiria zao la kilimo cha mbegu kwa ajili ya uzalishaji wa mboga aina ya spinachi.

Shamba kubwa la zao la kibiashara la mahindi lililoandaliwa kitaalamu ili kuzalisha mahindi kwa wingi. Shamba hili linaashiria kilimo cha mbegu ya zao hilo la mahindi.

Mbegu mbalimbali za mazao tofautitofauti zikiwa kwenye magunia tayari kwa kuuzwa kwa wakulima wanaohitaji mbegu hizo. Hii inaashiria kilimo mahususi cha bidhaa za mbegu.

Muonekano wa shamba kubwa la mahindi lililo andaliwa kwa ustadi likiashiria kilimo cha mbegu ya mimea hiyo ya mahindi unaoendelea kufanyika kwa ustadi mkubwa ili kupata mazao yaliyokuwa bora.

Muonekano wa mbegu za mimea tofauti ikiwemo maharage pamoja na ubuyu, zilizopo tayari kwa ajili ya shughuli za kilimo cha mbegu.

Muonekano wa paketi mbalimbali za mbegu zinazotokana na kilimo cha mbegu ya mimea mbalimbali, ambazo zipo tayari kwa kuuzwa kwa wakulima wa aina mbalimbali wanaohitaji aina ya mbegu hizo.

Pakiti inayojumuisha mbegu ya zao la mnavu tayari kwa kuuza kwa mteja au mkulima anayehitaji kufanya kilimo cha mboga za mnavu.

Pakiti ya bidhaa inayotokana na kilimo cha mbegu iliyobeba mbegu za mimea, iliyotayari kwa ajili ya mauzo kwa mkulima anayeitaji kufanya kilimo cha zao hilo.

Muonekano wa pakiti ya mbegu, iliyotokana na kilimo cha mbegu, kwa ajili ya wakulima mbalimbali, wanaohitaji kufanya kilimo cha mmea huo.

Muonekano wa nje ya duka linalouza bidhaa mbalimbali ukionyesha baadhi ya vifungashio vya bidhaa zinazotokana na kilimo cha mbegu za aina ya mimea mbalimbali.

Muonekano wa pakiti ya zao la nyanya, lililotokana na kilimo cha mbegu ya zao la aina ya nyanya, tayari kwa kuonwa kwa wateja wenye uhitaji wa bidhaa hiyo.

Muonekano katika mazingira ya banda la kufugia mifugo aina ya mbwa ukionyesha mfugaji pamoja na mbwa wawili katika eneo hilo la banda la kufugia mbwa hao.

Banda maalumu la kisasa, linalotumika kwa ajili ya kutunzia wanyama mbalimbali wa kufugwa ikiwemo mbwa.

Muonekano wa mtu mmoja wa jinsia ya kiume akiwa pamoja na mnyamapori aina ya twiga, kwaajili ya kufanya utalii wa wanyama aina ya twiga.

Muonekano wa wanyama wa mbugani aina ya tembo wakiwa pamoja na maafisa ufugaji, wakionekana kuwalisha tembo hao katika moja wapo ya mbuga.

Wanyama wa mbugani akiwemo ndege pamoja na nyoka aina ya kobra, wakishambuliana kila mmoja akitaka kujihami dhidi ya mwenzake katika maisha ya kila siku ya mbugani.